Ni kundi la wasichana na wanawake wachanga wakiwa wamevalia sare za mpira wa miguu zenye rangi ya kijani na nyeupe . Wengi wao wamepiga magoti na wengi wamesimama nyuma . Wote wanaonekana kuwa katika uwanja wa wazi wenye nyasi na miti inayoonekana kwa umbali . Kwenye sare zao kuna nembo yenye maneno chapa dimba na picha ya mpira wa mguu hiyo inaashiria kuwa wahusika na programu au mashindano ya mpira wa mguu inayoitwa chapa dimba.

Ni rundo kubwa vya vitambulishi vya taifa vya kenya vilivyo pangwa na kufungwa na kamba. Vitambulisho hivi vinaonekana kuwa vipya au viko tayari kukabidhiwa. Kwenye picha ya kitambulisho kimoja Kiko juu ya rundo ya vitambulisho vingine na kinaonekana wazi kimeandikwa jamhuri ya Kenya na juu pamoja na nembo ya taifa na picha ya mmiliki wa kitambulisho hicho

Ni shida ya uchafuzi wa mazingira barabarani. Mfereji ulio kando ya barabara umejaa takataka za kila aina ikiwemo chupa za plastiki, mifuko na vitu vingine vinavyoonyesha uhaba wa utupaji wa takataka unaofaa. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara huku takataka hizo zikiwa kizuizi na kitishio kwa afya ya umma na usafi wa mazingira.

Ni kundi la mashabiki wa klabu ya soka la Gor mahia wengi wao wakiwa wamevaa jezi au nguo zenye rangi ya klabu hio, yaani kijani na nyeupe. Mwanamke aliye katikati anashikilia kitambaa chenye jina la klabu hio. Wengine wanaonekana wakishangilia kwa furaha nyuma yake.

Ni mtu aliyevaa suti ya blue na suruali ya jeans akiwa ameketi labda akisubiri mahali fulani Kama ofisini au benki. Mtu huyu ameshika stakabadhi mkononi wake, stakabadhi hii imeandikwa nikinukuu customer copy pia inaonekana kuonyesha Kenya power and lightning company

Ni timu ya soka ikiwa imekusanyika pamoja labda ikijadiliana mkakati ikisherehekea au ikijadiliana wakati wa mechi. Kuna wachezaji kadhaa labda zaidi ya saba au nane wamekusanyika kwa duara ndogo wakiwa wamekubatiana mambega . Wachezaji wengi wamevaa jezi za njano, kaptura nyeusi na socks za njano. Jezi hizi zina namba mgongoni kama namba ishirini na tatu inayoonekana wazi.

Ni kundi la watu watatu wanaonekana wakiwa katika haflla ya mchezo au sherehe nchini Kenya. Kuna mwanaume ambaye amejipaka rangi ya bendera ya Kenya usoni hasa kwenye paji la uso na mashavu. Jambo linaloashiria uzalendo na waungaji wa mkono wa timu ya taifa.

Ni eneo la huduma au usajili lenye watu wengi labda katika mkusanyiko wa jamii kliniki asimu au kituo cha usajili nchini Kenya . Mbele ya picha kuna dawati la mbao lenye bango dogo lililoandikwa nikinukuu info desk . Mwanamke ameketi nyuma ya dawati hili akivaa barakoa na kitambaa chekundu, anaonekana akishughulikia nyororo kama kuzitoa maelezo. Kuna mwanamke ameketi kwenye benchi ndefu amevaa nguo ya pinki na kofia ya pinki.

Inaonyesha picha ya uga wa mpira wa mguu wakati wa michezo. Uwanja umejaa mashabiki. Kuna wachezaji kadhaa uwanjani wakiwa wamevalia jezi zenye rangi tofauti na magoli pia yanaonekana kwa uwazi.

NI mwanamke akishangilia kwa sauti kubwa , amevalia nguo za rangi ya bendera ya Kenya ,miwani ya jua na amebeba bendera ya Kenya pamoja na tarumbeta, yuko katikati ya umati mkubwa wa watu ambao pia wako kwenye jukwaa . Inaweza kuwa ni sherehe , mashindano la mchezo au mkutano wa kisiasa .

Ni timu ya soka ambapo wachezaji kadhaa wamesimama kwa safu wakiwa wamevaa sare zao za michezo, wengi hao wamevaa jezi nyeupe na shati jeupe lenye maandishi niki nukuu KDF na namba kama thelatini na sita tatu na ishirini na tano zinaonekana wazi, mchezaji mmoja amevaa jezi la kijivu wachezaji hawa wanaonekana kuwa tayari kwa mchezo wamesimama kupigwa picha nyuma yao kuna bendera ya Kenya.

Huyu ni Raila Odinga, mwanasiasa mashuhuri wa nchi wa Kenya, akiwa anapata huduma katika ofisi ya umma. Inaonekana kama Huduma Centre kutokana na vile vifaa vinavyotumika. Amevalia suti ya buluu nyeusi na tai ya muundo. Anaonekana akishikilia au kuweka kidole chake kwenye kifaa cha kuchukua alama za vidole.

Ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa kiongozi au mzungumzaji akihutubia. Ni mwanamke mkomavu mwenye nywele zenye mtindo ya rasta, amevaa miwani. Anatabasamu au uso ulio wazi akionekana akizungumza akiwa na hisia, amevalia vazi la kiafrika lenye rangi ya manjano buluu na nyeupe zenye michoro inayo fanana na batiki au kitenge.

Ni mchanganyiko wa picha tatu zinazohusu sheria ya kuwapokea mawakili wapya, picha mbili za juu zinaonyesha wanaume wawili tofauti, wote wakiwa wamevalia mavazi lazima ya kisheria, wakihutubia mbele ya mikrofoni. Mmoja anashikilia kitabu kinachoonekana kuwa Bibilia, huku mwingine akitabasamu na kushika karatasi. Picha ya chini inaonyesha kundi kikubwa cha mawakili wapya huku wakivalia mavazi hayo hayo.

Ni timu ya raga ya Kenya wakisherekea ushindi wakiwa wameshika kombe. Kombe hilo lina sanamu ya tembo wawili wakipambana. Wachezaji wote wamevaa jeasy nyekundu na nyeupe na wanaonekana wenye furaha na mzizimuko. Nyuma yao kuna pango la Kenya Rugby Union na logo ya SportPesa. Likionyesha kwamba tukio hilo lilihifadhiwa na kampuni hiyo.

Ni tukio la usajili. Mtu ameketi kwenye meza akiangalia kompyuta akihudumia watu waliojipanga foleni mbele yake. Kwenye meza hio kuna kompyuta mbili za laptopu moja ikionyesha fomu yakinukuu registration . Watu kadhaa wamesimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa, wengine wakiwa wameshikilia karatasi. Nyuma ya usajili kuna umwati wa watu wengi wamesimama, wote wakionekana kusubiri zamu yao.

Ni mazingira ya ndani ya ofisi ya Huduma Centre nchini Kenya ikionyesha huduma kwa wateja zikitolewa. Mbele kabisa kuna mwanamke aliyekaa kwenye kiti akizingumza na mhudumu wa Huduma Centre. Amevalia nguo za kijeshi na ana kofia nyeusi kichwani na skafu ya njano shingoni. Mhudumu ni mwanaume ambaye ameketi nyuma ya meza ndefu akimhudumia mwanamke. Amevalia shati jeupe lenye mikono mirefu.

Ni tukio rasmi na muhimu sana ambalo linaonekana kuwa sherehe ya kuapisha au utiaji saini wa hati muhimu nchini Kenya kutokana na bendera na uwepo wa viongozi wa serikali. Mbele na kulia kuna mwanamume aliyevaa suti nyesi akisaini hatimuhimu kwenye meza iliyojaa karatasi nyekundu zilizofungwa na anaonekana kuwa rais William Ruto akishiriki katika sherehe muhimu ya kiserikali. Pua kuna jaji mkuu.

Ni mkusanyiko mkubwa wa watu chini ya hema nyeupe kubwa. Linaashiria tukio la adhara mkutano wa kijamii ,zoezi la usajili au tukio la afya. Kuna watu wengi ambao wamekaa kwenye viti vilivyo andaliwa chini ya hema. Baadhi wao wakiwa wamekaa kwenye meza wengine wamesimama. Kuna watu wanaonekana kuwa maafisa au waandaji kama vile mwanaume aliyevaa sare ya kaki.

ni tukio la kisiasa au mkutano wa hadhara nchini kenya kutokana na bendera na rangi zinazoonekana, mbele kabisa kuna mwanume akishika juu ya kichwa chake kitu kinachoonekana kama ishara ya kitu cha mgongo chenye maandishi nikinukuu code rangi ya ishara hii ya kofia yake ni kijani na nyeupe , rangi zinazohusishwa na vyama vya muungano fulani wa kisiasa nchini.

Ni mashindano ya riadha za mbio za mbali mfupi au wa kati labda kwenye umbo wa riadha nchini Kenya. Kuna wanaume kadhaa wanakimbia kwenye umbo wa riadha. Wote wamevaa sare za riadha zenye namba za vitambulisho kwenye vifua na migongo yao. Wengine wamevaa rangi za machungwa, wengine buluu na mmoja mweusi kuashira timu au nchi tofauti. Nyuso zao zinaonyesha umakini na bidii ya kukimbia.

Ni ndani ya ofisi ambapohuduma za umma zinaonekana kutolewa. Kuna wafanyakazi na wateja. Baadhi ya watu wamevalia barakoa. Mbele kabisa kuna mwanamume aliyevaa suti na barakoa anayezungumza na mwanamke aliyekaa kwenye dawati la kopmyuta. Kuna wafanyakazi wengine wamesimama, mmoja wao amevaa sare nyeupe na nyeusi. Ofisi ina mipira ya rangi ya kijani na nyekundu, labda ikiashiria tukio maalum la ufunguzi.

Ni mwingiliano kati ya mteja na mfanyikazi kwenye dawati la huduama au la habari . Labda katika ofisi ya serikali au taasisi nyingine nchini Kenya . Kuna mwanaume amevalia kofia nyekundu na koti nyeusi na tishati yenye milio ya rangi nyekundu na buluu . Ana barakoa ya rangi ya buluu iliyoshuhwa kidogo. Mwanamke aliyevalia sweta nyeusi na shati .

Ni wateja wakiwa wameketi katika kituo cha huduma za serikali. Kutokana na alama na mabango, inaonekana kuwa ni kituo cha huduma Kenya. Wote wameketi kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa. Baadhi yao wanaonekana wakiwa na nyaraka. Juu ya sehemu za huduma, kuna mabango yanayoonyesha huduma zinazotolewa ikiwemo huduma za mamlaka ya mapato ya Kenya, huduma za shirika na hifadhi za jamii na hifadhi za pensheni.

Ni tukio muhimu la kihistoria nchini Kenya ambalo linaonekana kuwa sherehe ya kuapishwa kwa rais wakiwa na Biblia na vazi la Jaji Mkuu. Mwanaume katikati ni Uhuru Kenyata, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kenya. Amevalia suti nyeusi, shati jeupe na tai jekundu lililokolea. Anajishikilia kitabu kinachoonekana kuwa Biblia. Pia aliye kando, aliye kushoto ni Jaji Mkuu ambaye anayemuapisha.

Ni mtu aliye vaa kofia na barakoa zote zikiwa limetengenezwa kwenye karatasi nyeupe na zina picha za kisiasa. Jogoo Mekundu ambaye ni alama ya chama Cha kisiaycha KANU. Inaonekana kama kihistoria ikinasa wakati muhimu kwa historia ya siasa ya Kenya.

Ni kundi la watu, hasa wanawake wakiwa wamejipanga foleni au wamesubiri nje ya jengo. Kwenye bango la jengo maandishi 'Huduma Centre' yanaonekana. Hii inadhibitisha kuwa picha hii ilipigwa nje ya kituo cha Huduma Kenya ambacho kiko katika jengo la Posta kuu Nairobi. Watu wamekaa chini wakisubiri na inaweza kuwa wanasubiri huduma za kufunguliwa kwa kituo hicho.

Ni eneo la Huduma Kwa wateja katika ofisi ya uhamiaji nchini Kenya labda ikihusiana na maombi ya pasipoti. Nyuma ya kioo anaonekana afisa wa uhamiaji amevaa shati jeupe na tai nyeusi akihudumia mteja katika kaunta iliyoandikwa nambari 4.

Ni ndani ya ofisi au kituo cha huduma. Inaonekana kama idara ya Huduma za umma au taasisi inayohusiana na serikali nchini Kenya. Kuna watu wengi ambao wamevaa barakoa usoni.

Ni timu ya mpira wa kikapu wa wanawake ambao wamevalia sare za bluu na nyeupe zilizobandikwa nikinukuu "KPA". Baadhi yao wameketi kwenye benchi la wachezaji wa akiba huku wakishangilia wenzao. Na mmoja amesimama mbele yao, labda akitoa maagizo au akishangilia pia. Kwenye viti vya nyuma yao, kuna watazamaji walioketi.

Ni kundi la mashabiki wa timu ya taifa ya Kenya, The Harambe Stars. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya ambayo ni nyeusi, nyekundu na kijani na wanashikilia bendera kubwa. Wote wanaonekana kushangilia na kuonyesha furaha. Jambo linaweza kuashiria kuwa wako kwenye mchezo muhimu wa timu yao.

Ni kundi la watu , wengi wao wakiwa wamevalia mavazi yanayoashiria chama cha siasa cha PNU nikinukuu party of national unity nchini kenya. Watu hawa wanaonekana kuwa nje labda kwenye sherehe au mkutano. Kuna keki kubwa mbele yao pia ikiwa na rangi za bluu na nyeupe na lebo ya PNU. Pia kuna mwanasiasa Raila Odinga ambaye ameshikilia mikrofoni.

Ni shughuli au sajili ya uandikishaji wa watu. Uwezekano mkubwa wa wapigakura nchini Kenya. Inaonekana kama tukio la umma lenye watu wengi. Katika mstari wa mbele kuna wanawake wawili wanaohudumia watu. Mwanamke aliye kushoto amevalia koti la rangi ya kijani na njano na anaonekana akitumia kifaa cha kidijitali kwa ajili ya usajili.

Inaonyesha kituo cha huduma za umma labda huduma senta ya nchini Kenya ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali, upande wa kushoto wa picha kuna viti vingi vya chuma na viti vilivyofunikwa kwa kitambaa au plastiki vikiwa vimepangwa kwa safu vikitarajiwa kutumiwa na wananchi wanaosubiri huduma ,upande wa kulia wa picha na katikati kuna sehemu kadhaa za huduma zilizogawanwa na vizuhizi vifupi au vibanda vidogo.

Watu kumi wamesimama kwa mstari mmoja, miongoni mwao, wengine wamevaa mavazi rasmi ya sherehe kama majaji, na wengine wamevalia suti. Wote wanashikilia nakala au hati fulani ambazo zimefungwa kwa utepe wa rangi ya njano. Tukio hili linafanyika ndani ya ukumbi, mbele ya bango rasmi lenye nembo ya serikali au taasisi ya kenya. Rangi za pambo pamoja na mabango na pazia zinafanana na rangi ya bendera ya Kenya.

Ni kundi la mashabiki wa klabu ya soka ya AFC Leopards, kuingia wakiwa wamevalia jezi zenye rangi ya klabu hiyo, ambayo ni bluu na nyeupe. Mmoja wa mashabiki ana bango lenye maneno nikinukuu kwa Kwakhola. Wengi wao wanaonekana kushangilia kwa furaha na kutoa ishara mbalimbali za ushangiliaji. Wengine pia wana bendera za klabu.

Ni dawati la habari la Huduma Kenya, dawati hilo lingo ndani ya jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa kituo cha Huduma Kenya kikihukumu kwa nembo ya maandishi nikinukuu Huduma Kenya upande wa dawati. Muundo wa dawati ni wa kisasa ukiwa na sehemu ya mbao yenye rangi ya kahawia juu ya sehemu nyeupe chini. Juu ya dawati kuna vitu vichache ikiwemo chupa ya plastiki na manjano na kopo ndogo la waridi.

Ni tukio rasmi katika kituo cha huduma Kenya. Mwanamke amemshika mtoto na anapewa ati au karatasi na mwanaume aliyevaa shati jeupe. Nyuma yao kuna watu wengine wengi wamevalia suti wanaweza kuwa viongozi au maafisa wa serikali. Kwenye mabango nyuma maandishi ya Huduma Kenya yanaonekana jambo linaloonyesha tukio ili linausiana na utoaji wa huduma za umma.

Ni dawati la habari katika kituo cha huduma za umma, labda Huduma Centre nchini Kenya kama inavyoonyeshwa na nembo ya jina huduma Kenya. Kuna mwanamke ameketi nyuma ya dawati la habari akionekana akitumia kompyuta kutoa huduma. Kuna upande wa kulia wa dawati kuna mwanamke mwingine amesimama akiwa amevaa sare nyeupe na shati ya bluu lenye lebo ya huduma mkononi.

Ni jengo lina rangi ya njano na lina alama kubwa za rangi nyeusi zinazosomeka nikinukuu department of immigration services , passport control office . Mbele ya mlango kuna kundi la wanaume wawili kati yao wakiwa wamevalia suti wanaonekana wakiongea kwa umakini huku wakishika mikono yao kama vile wanajadili jambo muhimu. Mwanaume mwingine aliyevaa sare ya kijani kibichi na kofia anaonekana amesimama karibu na tangazo lililo upande wa kushoto.

Ni kundi kubwa la mashabiki wa Kenya likishangilia kwa shauku labda kwenye uwanja wa michezo au tukio la kitaifa, kuna watu wengi wazima na watoto wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu zilizohusishwa na rangi ya bendera ya Kenya, wanashikilia bendera ya Kenya kwa ukubwa mbalimbali, na baadhi yao wamefunikwa nazo, bendera hizo zina rangi nyeusi, nyekundu na kijani pamoja na ngao na mikuki katikati.

Ni kundi la watu takribani ishirini na watano hadi thelatini wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana na rangi ya kijani kibichi na nyeupe zenye nembo, wamesimama na kuketi ndani la jengo lenye maandishi makubwa yanayosomeka ,maandishi haya yanaashiria kuwa hawa ni wafanyakazi au washiriki wa shughuli inayohusiana na mahakama nchini Kenya.

Ni kundi la wanaume labda maafisa wa serikali au viongozi wa biashara wakitembelea ofisi. Mmoja ya wanaume amevaa suti ya bluu anazungumza na mtu aliyeketi. Wengine wanasikiliza. Nyuma yao, kuna bango lenye nembo ya huduma Kenya, ambayo ni mpango wa utoaji huduma za serikali nchini Kenya. Inapendekeza kuwa kundi hilo linatembelea kituo cha huduma.

Ni shughuli ya kujifunza kufanya kazi kwenye komputa, labda katika mazingira ya shule, chuo, au kituo cha mafunzo nchini Kenya. Katikati ya picha kuna wanawake wawili walioketi kwenye dawati la mbao wakitumia komputa. Mwanamke wa kushoto ameketi mbele ya komputa akionekana anatumia kipanya na Kibodi. Amevalia shati jekundu na koti jeusi. Anaonekana kubwa mwanafunzi au mshiriki anayejifunza au kufanya kazi kwenye komputa.

Ni ofisi ya huduma za umma, labda huduma centre au kituo kingine kinachotoa huduma cha serikali nchini Kenya. Kuna wafanya kazi, wanaume wawili na wanawake wawili wale wanaonenakana wakiwa katika vituo vyao vya kazi wote wanaonenakana wamevalia sare nyeupe au nguo rasmi. Mmoja wa wanaume na mmoja wa wanawake mbele wao mbele wakihudumia wateja huku wengine wakiwa nyuma.

Ni watu wawili mashuhuri wa Kenya. Huenda wakiwa katika tukio rasmi. Upande wa kushoto ni Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Kenya. Amevalia suti ya bluu iliyokoza, shati nyeupe na tai yenye mchoro wa bluu. Upande wa kulia ni Willy Mutunga ambaye aliwahi kuwa jaji mkuu na rais wa mahakama ya juu nchini Kenya.

Ni bango au tangazo lenye picha nyingi ndogo na maandishi linalohusiana na ushiriki wa mahakama ya Kenya katika maenyesho ya kimataifa ya kibiashara ya Nairobi. Bango hili lina muundo wa kisasa yenye rangi za kijani iliokolea, njano na nyeupe ambazo huenda zinawakilisha rangi za kitaifa au za idara ya mahakama.

Ni tukio la kusaini muktaba au makubaliano, watu wawili wanaume wanasaini nyaraka mezani, mwanaume mwingine anawasimamamia na mwanamke amesimama karibu nao akisaidia mmoja wao, mazingira yanaonekana kama ni ya hafla rasmi labda kwenye banda au ukumbi mdogo.

Ni tukio rasmi nchini kenya labda uzinduzi wa ripoti ya uhati muhimu unaohusiana na mfumo wa mahakama. Kuna watu watatu mashuhuri wakiwa wamesimama mbele wote wakiwa wameshika nakala za ripoti. Kushoto ni mwanaume aliyevaa suti ya kijivu na tai , anaonekana kuwa rais wa Kenya William Ruto, katikati mwanamke amevaa joho rasmi cha mahakama au chuo kikuu ambaye ni Martha Koome na pia kulia mwanaume amevaa suti ambaye ni spika wa bunge Moses Wetangula.

Ni mchezo wa soka unayoendelea, wachezaji wa timu mbili tofauti wamevalia jezi za rangi tofauti .Baadhi wamevalia za kijani na wengine wamevalia jezi za mistari ya buluu na nyeupe. Wanasukumana na wanakimbishana nyuma ya mpira. Nyuma Yao Kuna umati mkubwa wa mashabiki wa soka wanaonekana wakishangilia.

Ni mama akiwa kitandani hospitalini, amemkumbatia mtoto wake mchanga wote wawili wanaonekana wako sawa na mtoto amefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi. Mama anaonekana mwenye furaha na utulivu. Inaonekana kuwa ni muda mfupi baada ya kujifungua.

Ni kundi la mashabiki wa mpira wa miguu nchini kenya wakishangilia na kuonyesha unganji wa mkono wao wa klabu ya Gor Mahia FC. Inaonyesha kundi kubwa la wanaume wengi wao wakiwa vijana wa umri wa kati wakiwa wamesimama jukuani au kwenye sehemu ya mashabiki uwanjani. Mashabiki wengi wamevalia nguo ya kijani kibichi na nyeupe.

Ni mchoro wa picha unaoashiria mpatanisho ambao wanasaidia watu wawili kufikia suluhisho la pamoja, Ni mfumo wa kisheria nchini Kenya ambapo mahakama uwahimiza au kuwaelekeza wahadhiriwa kwenye upatanishi kama njia za kusuluhisha kesi zao za haraka na Kwa gharama nafuu badala ya kuzipelela juu mbele ya jaji

Ni idadi kubwa ya vitambulisho vya Kenya vikiwa vimefungwa kwa bendi za mpira na kuwekwa ndani ya masanduku ya kadibodi , chupa ya sanitizer ya mkono inaonekana nyuma, kitambulisho kimoja kimefunguka kidogo, kikionyesha picha ya mtu mmoja jina na habari zingine za kibinafsi, ikionyesha kua vitambulisho hivi viko tayari kuchukuliwa na wamiliki wao.

Ni umati mkubwa wa watu wakiwa na furaha na shauku, wamenyanyua mikono yao juu na wanaonekana kushangilia. Kuna bendera nyingi za Kenya zikifungwa na baadhi ya watu wanashikilia vijiti vyenye nembo au rangi ya bendera ya Kenya. Watu wengine wametumia rangi ya bendera ya Kenya kupamba nguo au kofia zao.

Ni timu ya wachezaji wa kike labda wa mpira wa wamu au michezo mingine wa ndani wakiwa wamekusanyika pamoja kwa maelekezo ya mikakati kwenye uwanja wa michezo wenye viti vya utazamaji. Katika ya picha kuna kundi la wanawake karibu kumi hadi kumi na wawili, wote wamevaa sare ya michezo zenye rangi ya blue . Baadhi ya jezi zao kuna number kama numbari kumi. Nyuma ya wachezaji kuna viti vya watazamaji kwenye chukua la uwanja.

Ni mwanaume wa kizungu, amevaa kofia ya Cowboy na miwani ya jua akifurahia katikati ya umati wa watu. Amevaa shati jeusi na kaptula ya kahawia, anaonekana kucheka au kusherehekea jambo. Umati wa watu nyuma yake , wengi wao wakiwa wakenya, wanafurahi na baadhi yao wameshika bendera ya Kenya.

Ni hafla ya kisiasa au michezo nchini Kenya. Kuna kundi la watu linaonekana likishangilia. Mbele kabisa kuna mwanasiasa anayefanana na rais wa sasa wa Kenya, William Ruto ambaye amevaa fulana nyekundu na kofia nyeusi akishangilia kwa kuinua mikono yake.

Ni viongozi muhimu wa serikali na miongoni nchini Kenya wakiwemo rais na naibu rais pamoja na majaji wa ngazi ya juu , wamesimama kwenye zulia jukuu mbele ya jengo la kifahari labda ikulu.

Ni majaji watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wamevalia majoho yao meusi na mekundu ya mahakama, wote wanaonekana wakitabasamu na wako katika hali ya furaha wanatembea kwenye ngazi za jengo, mwanaume aliyeko kulia anashika nyeupe kwa mkono, inaweza kuwa ni kumbukumbu baada ya kikao cha mahakama au tukio maalum.

NI bango la kampeni au tangazo linalohusu habari likimshirikisha mwanamke mmoja. Upande wa kulia wa picha kuna mwanamke mwenye nywele fupi zilizosimama na yenye kujipinda amevaa gowni refu la rangi nyekundu iliokoza mkufu meupe shingoni na bangili mkononi, amesimama akiwa amekunja mikono kifuani na anaangalia moja Kwa moja kwenye kamera huku akitabasamu kidogo.

Kuna wachezaji watatu walio karibu na wavu wakijaribu kucheza mpira, mchezaji moja ambaye mgongo wake anaonekana amevaa jezi ya kijani kibichi yenye namba kumi na tano kwa nyuma ameinua mkono juu kabisa ikionekana akijaribu kushambulia au kuzuia shambulio hilo la mpinzani.

Ni timu ya mpira wa kikapu ikisherehekea ushindi wakiwa wameshika gombe kubwa . Kundi kubwa la wanaume, wengi wao wakiwa wamevaa jesi, na mipira ya kikapu zina rangi za bluu.

Ni uwanja mkubwa wa rihadha uliojaa watu ikionyesha tukio la mchezo wa mashindano ya rihadha yanayoendelea, kuna idadi ya watu wachache waliovalia mavazi ya mchezo wakifanya mazoezi, wakishiriki katika matukio mbalimbali ya riadha kwenye wimbo na eneo la nyasi, sehemu kubwa ya picha inaonyesha viti na watazamaji vilivojaa maelfu ya watu.

Ni foleni ya watu, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wakisubiri huduma fulani katika eneo la wazi. Kuna makundi mawili makubwa ya watu ualiyojipanga kwenye foleni. Kundi kubwa zaidi liko upande wa kulia, likiwa limenyooka kuelekea mbele. Wengi ni wanawake wakiwa wamebeba watoto wachanga mgongoni. Wakiwa wameshika mkono na watoto wadogo. Baadhi yao wameshikilia nyaraka au fomu.

Ni mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja wenye nyasi huku wachezaji wakiwania mpira. Mbele Kati kati kuna mchezaji aliyevaa jesi ya rangi ya njano na kijani. Anaonekana akiwa katika mwendo Kasi akimfuata mpira. Ana nywele zilizonyolewa kwa mtindo wa kipekee na anaonekana kuwa ana bangili nyeupe. Pia mchezaji mwingine amevaa jesi nyekundu na kaptula nyeusi.

Ni ofisi ya Huduma Kenya ambapo wanawake wawili waliovaa sare ya Huduma Kenya anesimama na kukaa nyuma ya dawati hili. Ambalo lina logo ya Huduma Kenya, na maandishi nikinukuu information desks Nyuma yao kuna eneo la huduma iaonekana kuwa na watu wengine . Juu ya dawati Kuna picha ya rais wa Kenya.

Ni shughuli ya utoaji Huduma ikiwezekana chini ya hema ya muda ambako watu wengi wamekusanyika. Kuna meza ndefu inayofunikwa kwa kitambaa cha kijani na pande zote mbili za meza kuna watu. Upande wa mbele, kuna wanawake wawili walioketi wakiwa wamevalia sare zinazofanana na nembo ya Huduma Kenya kwenye fulana zao nyeusi.

Ni kikundi cha watu wakiwa wameketi kwenye katiak eneo la kusubiri. Wengi wao ni wanawake na wamekaa kwenye vitu vya chuma. Wanamsikiliza mwanaume mzee aliyevaa shati la kijivu ambaye amewakabili. Mwanamme huyu anaonekana akizungumza nao labda anawafafanulia jambo fulani. Wanawake hawa wanaonekana wakimakinika kwenye maelekezo yake.

NI tukio la uzinduzi au mkutano ambapo watu watatu washahuri wameketi jukwaani, inaonekana ni hafla rasmi labda inayohusiana na humu wa Sheria au serikali kutokana na bango lililoko nyuma. Kushoto kuna mwanamke ameketi kwenye kiti jekundu cha mbao amevaa nguo ya kitenge au batiki ya rangi ya bluu na Maja. Katikati mwanamke ameketi kwenye kiti cha mbao, amevaa suti ya bluu na tai.

Ni ndani ya ofisi ya posta au kituo cha huduma centa . Kuna kaunta za mbao zenye vizuizi vya kioo , kama ilivyo kawaida katika ofisi za posta .Hali ya ndani inaonekana kuwa safi na yenye mwanga . Mbele kabisa kuna mwanamke mhudumu, aliyevaa shati jeupe na jeusi na nembo nyekundu . Akikaa nyuma ya kaunta anaonekana akizungumza na kumskiliza mteja .

Ni tukio muhimu linalohusiana na usajili au utambulisho wa kidijitali nchini Kenya labda kadi ya kidijitali au huduma nyingine ya serikali. Mbele kabisa kuna mwanaume anayeonekana kuwa na umuhimu, amevaa shati jeupe. Ameketi mbele ya kompyuta na anaweka kidole chake kwenye kifaa cha kuchanganua alama za vidole.

Ni kituo cha Huduma Kenya ambapo Huduma mbalimbali za serikali hutolewa katika sehemu moja. Kuna kaunta kadhaa zilizowekwa, kila mmoja akiwa na huduma maalum. Kila Kaunta ina mfanyikazi aliyeketi kwenye kompyuta akimhudumia mteja. Wateja wengine wamekaa kwenye viti vinavyofanana na viti vya uwanja wa ndege wakisuburi kuhudumiwa.

NI mchezo wa soka unaoendelea kwenye uwanja wenye nyasi. Wachezaji wawili wakiwa wamejikita katikati ya picha, mchezaji aliyekatikati ya picha amevaa jezi ya bluu na nyeupe yenye mistari, kaptura ya bluu na soksi nyeupe na namba 24 mkongoni au mbele. Anaonekana akimiliki mpira na anaweka miguu wake juu ya mpira akionyesha udhibiti. Jezi yake ina nembo ya betika ambayo ni kampuni ya kubashiri nchini Kenya.

Umati mkubwa wa watu ambao wamekusanyika katika eneo wazi, labda kwenye mkutano, tamasha au eneo la kisasa au la umma nchini Kenya.

Ni shughuli ya usajili au kujaza fomu katika eneo la vijijini au jamii nchini kenya. Kuna watu wanaojaza fomu mbele ya picha. Kuna wanaume wawili walioketi kwenye meza ambao kila mmoja akiandika kwenye karatasi, wanaonekana kujaza fomu au kusaini nyaraka fulani. Kwa upande wa kulia wa wanaume wanaojaza fomu kuna mwanamke mchanga aliyesimama akiwatazama kwa makini au kusubiri zamu yake.

Ni vitambulisho vya kitaifa vikiwa vimefungwa kwa kamba za mpira na kupangwa kwenye masanduku kadhaa meupe ya kadibodi. Kila kitambulisho kiaonyesha idadi kubwa ya nyaraka zilizochapishwa na tayari kutolewa. Baadhi ya vitambulisho vinaonekana vikiwa na picha vya watu binafsi na namba inawezekana hivi ni vitambulisho vya Kenya kutokana na bendera ya kenya inayoonekana upande wa kushoto na pia kuzingatia muktadha wa eneo la kenya.

Ni watu watatu katika mazingira ya ofisi; mwanamke mmoja akiwa amevaa koti jeupe ameketi nyuma ya kamera na skrini ya kompyuta akiangalia mbele. Mwanaume mmoja akiwa amevaa suti ya buluu, anainama juu ya mwanamke mwingine aliyeketi mbele ya kompyuta na anamwonyesha kitu kwenye skrini.

Ni mchezo wa mpira wa kikapu . Kuna wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanaonekana wazi mbele , mchezaji wa kushoto amevalia jezi nyeusi yenye neno Kenya na namba kumi na nne mbele . Anaonekana mrefu na anashika mpira wa kikapu mkononi mwake . Mchezaji wa kulia amevalia jezi ya kijani kibichi yenye namba kumi na mbili mgongoni.

Ni mwanasiasa mashuhuli wa Kenya Raila Odinga, akiwa amesimama mbele ya hadhira, amevalia suti yenye milea na tai ya zambalau, karibu naye kuna mwanaume, mwingine aliye valia kofia ya rangi ya machungwa na shati la rangi ya machungwa, akipunga mkono juu, watu wengine walio nyuma yao pia wamevalia kofia za rangi ya machungwa zikionyesha kuwa ni wafuasi au chama, au kampeni fulani.

Ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakishangilia uwanjani. Wachezaji hao wamevaa jezi za rangi ya njano na kijani. Wengi wametabasamu na kuonyesha furaha, wakifanya ishara za ushindi au kushangilia pamoja. Mchezaji mmoja kati yao anaonekana amemkumbatia mchezaji mwingine pengine baada ya kufunga bao baadhi ya number ya jezi zinaonekana kama vile 14, 22 na ishirini na saba.

Ni kundi la watu wakiwemo wanasheria na maafisa wa serikali wakiandamana. Wameshikilia bango kubwa lenye maneno nikinukuu Court Annexed Mediation . Bango hilo lina nembo ya Jamhuri ya Kenya. Inaonekana kuwa ni kampeni au mandamano ya kuelimisha umma kuhusu mfumo wa suluhisho wa mizozo inayohusiana na mahakama, kama iliyvoelekezwa katika picha ya kwanza. Watu wengi wamevalia suti au sare rasmi na wengine wamevaa barakoa.

Ni afisi za huduma za uma, labda ni huduma za polisi za Kenya, wanaume wawili, wakiwa wamevalia mashati meupe yenye lafudhi nyekundu na nembo inayo onekana kama ya huduma, wanazungumza na mfanyakazi mmoja wa ofisi ambaye ni mwanamke, wafanyakazi wengine wapo kazini nyuma yao.

Ni eneo ya benki au taasisi ya kifedha ambapo wafanyakazi wanashughulika na pesa. Kuna mwanamke wa kati amesimama mbele ya meza akitabasamu na kuangalia kamera . Amevalia sare ya kazi yenye rangi nyeusi na mikono nyekundu na nembo ya kampuni ambayo haionekani upande wa kushoto wa kifua chake mikono yake imewekwa juu ya tray zilizojaa noti za pesa.

Ni tukio muhimu la kihistoria na kisiasa inchini Kenya. Shereha ya kuapishwa kwa Rais ,Uhuru Kenyatta. Yupo katikati ya picha, amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Mkono wake wa kulia umewekwa juu ya kitabu, kinachoonekana kama bibilia au katiba. Akila kiapo cha Urais. Uso wake umeelekezwa mbele ukiwa na sura ya umakini.

Ni umati mkubwa wa watu ukiwa kwenye uwanja wa michezo, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kijani na nyeupe mtu mmoja katikati amepaka rangi mwili wake wote kwa rangi hizo na amevalia kaptura nyeupe, anaonekana akishangilia kushiriki katika shamrashamra za michezo kwenye mikono yake na kifua kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe.

Ni miundo mbinu ya bomba la maji au mfumo wa majitaka lililopitishwa eneo lenye mimea pengine karibu na barabara au mjini. Kuna bomba kubwa lenye rangi ya udongo au chuma kilichokauka likapita katikati ya picha. Bomba hii linaonekana kuwa limepitishwa njia ya shimoni au mkondo wa maji.

Ni mwanaume ambaye amesimama nyuma ya kinara cha kuhutubia ambacho kina nembo ya Jamuhuri ya kenya amevaa suti ya bluu tai ya njano na miwani na anashikilia kitabu kinacho onekana kama bibilia au katiba mkononi mwake. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya na ina ashiria tukio rasmi labda la kiapo au hotuba muhimu.

Huyu ni jaji mkuu Martha Koome, aliye tambulika kwa urahisi kutoka na uongozi wake rasmi ya kisheria na pia mwanaume ni rais William Ruto rais wa sasa wa Jamuhuri ya Kenya.

Tunaona mazingira ya ndani ambayo yanaonekana kuwa eneo la kusubiria labda kituo cha afya, ofisi, au taasisi fulani. Kuna kundi la watu mbalimbali wakiwa wamekaa kwenye viti vya kusubiria, wengine wanaonekana wakiwa na watoto wadogo kama vile mwanamke aliyeshika mtoto mchanga kwenye paja lake mbele ya picha. Kuna mwanamke mmoja aliyesimama upande wa kulia wa picha akionekana kuongea na kundi la watu au kutoa maelekezo.